Hii ni kituo ya kusambazia umeme. Katika kituo hiki, kuna nguzo kubwa za chuma zilizo inuliwa juu, nyaya kubwa zinazo pitia juu, transfoma na vifaa vingine vya kieletroniki. Nyaya hizi zinasaidia kupeleka umeme kwa msongo mkubwa kwenda kwenye maeneo tofauti tofauti.

Hii ni transfoma iliyowekwa katikati ya nguzo mbili kubwa za mbao. Kuna nyaya za umeme nyingi zinazoelekea juu na kando kutoka kwa transfoma. Pia kuna vibandiko kwenye nguzo hizo zinazoashiria hatari .Mandharini kuna miti.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi. Kuna magari yanayopita mojawapo likiwa ni basi la umma. Upande wa kulia kando ya barabara hio, kuna watu wanaofanya kazi juu ya nguzo ya umeme. Wamevaa helmeti, overolli za kazi na jaketi za kuakisi mwanga, kwa ajili ya usalama wao wanapofanya marekebisho kwenye nguzo ya umeme.

Huyu ni mtoto wa ndovu au ndovu mchanga, ndovu mchanga huyu anapewa maziwa kwa njia ya kutumia chupa, anaonekana akiwa amehubiringisha mkono wake kuizunguka chupa huku akisaidiwa na anayeshikilia chupa hicho ,ndovu huyu ni wa rangi ya kijivu.

Huyu ni kidanga. Mtoto huyu wa ndovu anaonekana kuwa anatembea. Ngozi yake ina rangi ya hudhurungi lakini kwa kawaida inapaswa kuwa kijivu. Rangi hii ya hudhurungi inaweza kuwa ni kutokana na udongo. Kidanga huyo ni mnyama pori.

Kuna daraja na chini yake kuna mto. Katika mandhari karibu na mto kuna miti yenye rangi ya kijani kibichi. karibu na ua lililo kando ya mto, kwenye ardhi, kuna mtu aliyevalia shati nyeupe amesimama hapo. Chini ya daraja kuna maporomoko ya maji.

Huyu ni mwana simba pia kitoto cha simba. Analishwa maziwa kwa chupa akiwa mikononi mwa mlinzi wake. Kitoto hiki kina rangi ya kahawia hafifu. Anayempea mwana simba maziwa amemshika kwa mkono mmoja na huu mkono mwengine umeshika chupa. Kando ya mdomo ya mwana simba kuna mabaki ya maziwa.

Huyu ni mnyama pori anaye itwa simba. Ana rangi ya kahawia hafifu. Simba huyu amesimama nyuma ya ua lililo undwa kwa waya wa matundu. Mnyama huyu amefungua macho na pia mdomo wake kidogo kuonyeshana ulimi uliyo rangi ya waridi.

Huyu ni mnyama pori anayeitwa kifaru. Ana rangi ya kahawia hafifu. Mnyama huyu anakula nyasi. Mwilini anaonekana kuwa na mchanga inaweza kuwa ni kutokana na anapolala au pia mazingira yake. Kifaru huyu ana pembe mbili, moja ni ndefu na lingine ni fupi. Kifaru ni mnyama mla majani.

Katika barabara hii kuna gari la safari aina la Landcruiser. Gari hili ni la rangi nyeupe. Kando yake kuna ndovu watatu wanaopita. Mmoja wa hao ndovu anaonekana akiwa mchanga. Kwa umbali pia kuna ndovu wengine wanaotembea kwa mpangilio wa foleni.

Huu ni mtaro wa maji machafu. Kando yake, upande wa kushoto na kulia, kuna marundo madogo ya takataka. Mtaro huu uko katika sehemu ya soko, kwani karibu na hapo kuna wauzaji walioketi, huku wakiuza bidhaa zao kwa wanunuzi. Ndani ya mtaro huo, kuna maji machafu yenye rangi nyeusi. Kuna watu wengi katika sehemu hiyo ya soko, kuonyesha shughuli nyingi zinazofanyika huko.

Huu ni mtaa wa mabanda. Makazi haya yamejengwa kwa udongo na mengine kwa mabati. Kuna rundo la takataka na mtaro wa maji machafu yenye rangi nyeusi. Taka hizi zinaonyeshana uchafuzi wa mazingira. Mabati mengine yana kutu, kuashiria uzee.

Hii ni sehemu ya ardhi iliyokaribu na mto. Kuna watu wawili waliovalia buti za mvua na glovu wanaonekana wameinama huku wakiokota uchafu. Hii ni mfano mzuri ya kuhifadhi mazingira. Katika mandhari kuna miti mirefu, nyasi za kijani kibichi na mimea mbalimbali. Maji ya mto huo ulio kando ya hiyo ardhi yanaonekana kuwa yenye rangi ya hudhurungi.

Huyu ni mwanaume anayeonekana akiteka maji kutumia bomba la plastiki la maji. Mtu huyu ana mitungi mikubwa na chupa ndogo pia. Karibu na alipoketi, kuna mtaro wenye maji machafu yenye rangi ya nyeusi hafifu. Katika mandhari kuna uchafu za mifuko ya karatasi ya plastiki.

Mitungi hii inawekwa maji kutumia bomba la plastiki. Watu wengine huhifadhi maji kutumia mitungi. Mitungi hii ni ya rangi ya buluu na mengine ni ya rangi ya manjano. Vyombo hivi vya plastiki vya kuhifadhi maji hurahisisha kazi nyumbani badala ya kushida kuteka maji kutoka kwenye kisima, mto au chanzo kingine, ilikuweza kuitumia.

Eneo hili lina mafuriko. Mafuriko husababishwa na mvua kubwa kupita kiasi na kukosekana kwa mifereji ya kupitisha maji. Mwanaume aliyeketi juu ya meza, anaonekana amejawa na huzuni. Pia suruali aliyovalia inaonekana kuwa na maji. Chanzo cha huzuni yake inaweza kuwa ni kuharibika kwa mali yake, kutokana na mafuriko.

Hili barabara ni lenye shunguli mingi kwani kuna magari ya kila aina. Kando ya barabara hiyo kuna alama ya barabarani itwayo kivuko cha punda kuonyeshana sehemu hiyo ya barabara watu wanweza vuka pia kuna taa za trafiki na watu waliosubiri kuvuka barabara.

Hili ni basi la kubeba abiria. Basi hili ni la rangi ya waridi iliyokolea na zambarau. Jina la kampuni ya usafiri linalomiliki hilo basi, ni MANMO INVEST.Kando ya basi hilo, kuna bango linaloonyesha maeneo gari hilo litafika na bei yake. Gari hilo lemeegeshwa kwenye kituo cha basi, ili liabiriwe.

Hii ni kituo cha basi, kuna mabasi ya umma yaliyoegeshwa hapo huku yakigonja abiria. Makondakta wanaonekana kubeba juu vibao vilvyoandikwa kwa rangi tofauti, vituo vya kushukia. Mabasi yaliyo katika kituo hiki, mengi ni ya rangi ya samawati pamoja na buluu iliyokolea. Kando ya kituo hiki, upande wa kulia, kuna majengo marefu.

Chombo hiki kimetengenezwa kwa chuma na kina rangi ya kijivu iliyofifia. Chombo hiki huenda kikawa ni tanki la kuhifadhia maji au mafuta. Katika mandhari ambayo trela yenye kuibeba chombo hicho kimeegeshwa kuna nyasi za kijani.

Hii ni mtaro. Kando ya hilo mtaro kuna vifusi vya mchanga vilivyotokana na kuchimba mtaro huo. Hali ya hewa ni ya jua na vivuli vya watu wawili waliosimama karibu na mtaro huo vinaonekana. Kwa umbali kuna miti mirefu yenye kijani kibichi.